Mchezo wa soko walemavu wa viungo, ukichezwa kwenye uwanja wa udongo, wachezaji ambao wengi wao wana mguu mmoja uliokatwa. Wanatumia magongo kuwasaidia kusonga na kucheza mpira. Mchezaji mmoja, anaonekana akipiga mpira kwa mguu wake mmoja huku akitegemea kwa magongo miwili. Wachezaji wengine pia wanaonekana wakiwa na magongo uwanjani.

Ukuta mweupe unaonekana upande wa kulia ukiwa na milango miwili, mmoja mwekundu na mwingine mweupe na madirisha madogo yaliyowekwa juu. Sakafu inaonekana kuwa ya seruji au vigae vya rangi ya kijivu. Upande wa kushoto wa nguzo kuna ardhi isiyo na lami yenye udongo na mimea michache.

Darasa tupu au chumba cha kompyuta chenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Katika sehemu ya nyuma cha chumba kuna kompyuta kadhaa zilizowekwa kwenye meza na ubao mweupe upo ukutani. Chumba kina kuta za rangi za kijani kibichi na sakafu ya vigae.

Eneo la nje lenye nyasi nyingi zilizokatwa vizuri likiwa na miti na majengo mawili upande wa kulia na kushoto. Katikati kuna mlingoti mrefu na tanki kubwa la maji jeusi karibu na msingi wake. Kwenye uwanja wa nyasi kuna mimea midogo na njia iliyowekwa majengo yenye paa nyekundu na kuta za rangi iliyokolea.

Mwanamke mchezaji wa mpira wa miguu mwenye ulemavu amevaa jezi ya timu ya Kenya akiwa amesimama uwanjani na mpira miguuni mwake akiwa anatumia magongo. Jezi yake ina maneno Kenya mbele inaonekana kuwa ni sehemu ya mashindano.

Uwanja wa michezo wa watoto wenye vifaa mbalimbali. Kuna slide zenye rangi mbalimbali; nyekundu, buluu, njano na zambarau na sea saw zikionyesha eneo la kuchezea kwa watoto. Miti mikubwa yenye maua ya njano na vichaka vilivyopangwa vizuri vinazunguka uwanja wa michezo vikiipa eneo hilo mandhari ya asili ya kivuli.

Mwendesha baskeli amevalia vazi la basikeli yenye maumbo ya rangi tofauti. Kofia ngumu nyeupe na nyeusi na miwani ya jua. Barabara inaonekana kuwa na lami na imezungukwa na mimea mingi yenye majani mabichi na maua madogo ya manjano upande kwa kulia.

Mlango wa mbao wenye panel nyingi na mpini wa mlango wa zamani. Juu ya mlango, kuna bango lenye maandishi Form one red . Mlango unaonekana kuwa wa chumba au darasa fulani, pengine katika shule au taasisi nyingine.

Eneo la nje au la ndani lililolindwa na fremu ya chuma yenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma ya fremu hiyo, kuna mitungi miwili ya gesi, mmoja mwekundu na mwingine mweupe kijivu na pia kizimamoto chekundu kikining'inia ukutani.

Chati ya days of the week siku za wiki iliyobandikwa ukutani, ikiwa na orodha ya siku zote za juma, kwanzia Jumapili hadi Jumamosi. Kila siku imeandikwa kwenye kadi tofauti na kuambatana na namba ya mpangilio.

Ukurasa kutoka kitabu cha mazoezi cha hesabu labda cha watoto ina masomo mawili, leseni ishirini na leseni ishirini na moja ikiwa na mazoezi ya kujumulisha na ya kutoa. Pia kuna picha za wanyama kwenye somo la nambari ishirini, kwenye somo la nambari ishirini na moja, baadhi ya majibu ya hesabu tayari yameandikwa na kuangaliwa na alama ya tiki.

Eneo la uwanja wa michezo wa watoto likiwa na bembea na sehemu ya kutelezea. Nyuma ya uwanja huo, kuna ukuta uliotengenezwa kwa matairi ya magari na nyuma yake, kuna jengo lililo onekana kanisa au taasisi nyingine. Eneo hilo ni la udongo na nyasi zilizoota na kuna miti mirefu karibu.

Uwanja wa michezo wenye bembea zilizopakwa rangi nyekundu na nyeupe. Uwanja huo unaonekana kuwa nje na kuna mimea na udongo chini. Kwa nyuma, kuna mimea na ukuta uliotengenezwa kwa matairi yaliyopangwa.

Eneo la nje yenye mti mrefu na bendera katikati. Kuna mimea ya kijani kibichi na vichaka vyenye manjano vilivyopandwa karibu na nguzo ya bendera. Upande wa kulia, kuna tanki kubwa la maji jeusi na ishara inaonyesha fire assembly point , sehemu ya mkusanyiko wa moto. Mandhari yenye miti mingi na nyasi ikionyesha mazingira ya asili.

Kundi la vijana wengi wao wakiwa wasichana, wakishiriki katika tukio la riadha nje. Katika mstari wa mbele, wanawake wawili wanaonekana wakikimbia. Mmoja akiwa amevaa fulana ya bluu na suruali nyeusi, na mwingine akiwa amevalia fulana ya bluu nyepesi na suruali ya michezo ya bluu. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiangalia, baadhi yao wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki. Mandhari inaonekana kuwa uwanja wenye nyasi.

Madawati mawili ya shule yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma yakiwa yameharibika kidogo na rangi kumenyeka. Dawati la juu linaonekana kuwa katika hali bora kidogo kuliko la chini ambalo lina sehemu kubwa ya rangi iliyomenyeka na nyuma ya dawati kuna kiti cha shule na pazia lenye miraba meupe na mekundu lililoonekana dirishani.

Sehemu ya nje ya jengo lenye paa la vigae vya rangi ya udongo na kuta za mawe ya rangi ya manjano. Kuna nguzo inayoegemea paa na mfereji wa maji ya mvua, unaoshuka chini. Madirisha ya fremu za chuma zenye rangi ya kijani na milango miwili ya mbao inaonekana, mmoja ukiwa wazi.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wa viungo, wakiwa uwanjani wakicheza mpira. Wachezaji wawili wanaonekana wakiwa na mgongo, mmoja akijaribu kuupiga mpira ulio hewani kwa mguu wake mmoja, huku mwingine akimtazama kwa furaha.

Safu ya madawati na viti vya mbao katika chumba kinachoonekana kama darasa au ukumbi wa miadhara. Kwenye dawati la mbele kuna rundo la karatasi au vitabu. Madawati ya viti vina muundo rahisi na wa zamani na miguu ya chuma nyeusi na sehemu za juu za mbao.

Bango jeupe lenye maandishi ya kijani yanayosomeka Fire assembly point sehemu ya kukusanyika wakati wa moto na mshale mwekundu unaoelekeza upande wa kulia. Bango hilo limewekwa karibu na tanki kubwa la maji jeusi na limelala juu ya ardhi yenye nyasi na udongo.

Wachezaji kadhaa wa soka wa Kenya wenye ulemavu wa viungo, wakitumia mkongojo wakiwa uwanjani wakicheza mpira wa miguu. Wamevaa jezi nyekundu zenye neno Kenya mbele, na kaptura za kijani. Uwanja una nyasi na kuna goal la mpira wa mguu upande wa kushoto.

Wanawake saba kwenye viti vya magurudumu wakiwa wamekaa katika umbo la duara au nusu duara wakitazamana au kuelekea katikati . Wote wamevaa fulana nyekundu zenye nembo Kenya mbele na wengine wanaonekana kuvaa viatu vya michezo. Hii inaashiria kuwa wanaweza kuwa wanashiriki katika michezo ya walemavu na kama vile mpira wa kikapu na viti vya magurudumu.

Jengo la ghorofa mbili lenye nguzo na balkoni iliyo na matusi ya chuma. Mbele ya jengo kuna mlingoti mrefu wa bendera uliosimama katikati ya njia ya mawe. Iliyozungukwa na vichaka vilivyopandwa kwa safu mbili; moja ni ya kijani kibichi na nyingine ya njano. Kwenye upande wa kushoto, karibu na jengo, kuna pipa jekundu la takataka.

Kundi la wanariadha baadhi wakiwa wamevalia sare zenye rangi za bendera ya Kenya ,nyekundu, kijani na nyeusi wamesimama mbele ya bango la Tusker champion of cheers. Wanariadha wameshikilia hundi kubwa lenye dhamani ya shilingi milioni tano iliyotolewa na Tusker kwa kamati ya taifa ya walemavu wa kenya, Kenya national paralympic committee.

Timu ya soka ya watu wenye ulemavu wa viungo, wakiwa wamevalia sare za michezo zenye rangi nyeusi, nyekundu na kijani, zinazofanana na bendera ya Kenya. Baadhi ya wachezaji wanatumia mikongojo na wanasimama kwenye uwanja wa mpira wa miguu wenye nyasi bandia wakiwa na mipira miwili miguuni.

Wanariadha watatu mbele, wawili kati yao wanaonekana kuwa wanariadha walemavu, mmoja akiongozwa na mwongozaji wake na mwingine akiwa na kifaa maalum mkononi. Mwanamke mmoja amevaa jezi ya Kenya, yenye neno Kenya limeandikwa kifuani.

Mwanariadha wa kiti cha magurudumu na mwanaharakati wa haki za walemavu, akiwa kwenye uwanja akifanya mazoezi ya mbio cha kiti cha magurudumu, anaonekana akiisukuma kiti chake cha magurudumu kwa nguvu kwenye njia ya mbio na taa zinazong'aa usiku zinaangazia uwanja.

Mwanariadha wa paraathletics kutoka Kenya akiwa kwenye uwanja wa riadha labda akijiandaa kuruka mbali. Maelezo yakiyoandikwa chini ya picha yanasema yeye ni raia wa Kenya, aliyezaliwa Aprili kumi na tatu mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na sita na hushiriki katika mashindano ya mita mia moja na mia mbili na kuruka mbali katika kitengo cha T11.

Jengo la ghorofa kadhaa likiwa na ngazi za nje na baraza zenye milango miekundu. Jengo hilo, linaonekana kujengwa na mawe na lina madirisha yenye nondo. Mbele ya jengo kuna mimea mingi, ikiwemo vichaka vilivyopangwa vizuri na miti wenye maua ya waridi.

Jengo la mchoro mkubwa wa safina ya Nuhu ukutani, ikiwa na wanyama mbali mbali wakiizunguka na maji yenye pomboo. Kuna njia ya lami inayoongoza kuelekea mlango wa jengo hilo na mimea iliyokongolewa vizuri mbele yake.

Jengo lenye ghorofa tatu lililojengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia. Kila ghorofa ina baraza yenye matusi meusi ya chuma na milango nyekundu. Kuna madirisha yenye fremu nyeupe kwenye kila ghorofa ,mbele ya jengo kuna njia ya kutembea na mimea midogo iliyopandwa kandokando.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wa viungo wakiwa uwanjani. Kuna wanaume watatu uwanjani, wawili wakiwa na gongo na mmoja akitembea katikati, wako kwenye uwanja wa mpira wa miguu, wenye viti vya watazamaji nyuma yao kuashiria ni uwanja wa michezo.